Mkono wa mtu umebeba chupa ndogo mbili za dawa, au chanjo, pamoja na sindano yenye kiowevu cha blue . Kidole kimevaliwa pete ya fedha. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha mazingira ya ndani ya nyumba. Muonekano wa picha unaashiria maandalizi ya huduma ya afya au chanjon kwa matumizi ya binadamu.

Chupa nyeupe yenye lebo ya kijani na maandishi mekundu na meusi imetegeshwa upande mmoja juu ya uso wa giza. Maandishi yanasema, Herbal clinic detox , yakiwa na picha ya mwili wa binadamu. Kifuniko kimefungwa na muhuri wa usalama wa plastiki, ulioandikwa na maandishi meusi. Bidhaa hii ni tiba, ya asili.

Jengo lenye kuta za mawe limeandikwa maneno ya huduma ya choo kwa umma. Mtu amesimama mlangoni kana kwamba anaingia. Mazingira yamezungukwa na nyasi zilizokatwa vizuri na miti ya kijani. Mbali kuna jiji na majengo marefu. Hali ya anga ni ya mawingu mepesi.